Kuna nguo tofauti za wanawake za rangi mbalimbali na mitindo mbalimbali. Nguo ya kwanza pale ni ya rangi ya manjano, ingine ya rangi jani, ingine ya majano ingine, nyekundu, ingine ya maua, ingine ya rangi mbali mbali za upinde, ingine ya samawati, ingine ya maua na kadhalika.

Hapa ni duka la mavazi la kampuni ya Vivo. Sehemu hii inaonekana kuwa ni mapokeaji ama kaunta ya uuzaji. Nyuma ya hiyo kaunta kuna skrini ambayo inaonyesha nguo la muundo maalum. Pale kwenye dawati pia kuna tarakilishi ya muuzaji, na vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika kuendeleza biashara.

Hili ni duka la mavazi na linauza mavazi ya wanaume haswa shati. Kuna shati ya aina na mitindo mbalimbali pale kwenye maonyesho na bei yake pia imeonyeshwa pale.

Duka hili la mavazi linaonyesha, mitindo na, tofauti na rangi tofauti, za mavazi, mavazi haya mengi yao yanaonekana kuwa ni ya, wanawake, nguo hizi zimepangwa kulingana na rangi, na kulingana na, bei na, kunaonekana kuwa na mauzo pale ama offer , maalum, kwenye bango lililo, onyeshwa kando.

Hili ni duka linalouza nguo au mitindo mbalimbali ya fashoni. Pale kuna maonyesho ya viatu vya aina tofauti vya wanawake na wanaume. Pia kuna mikoba, kuna nguo za aina mbalimbali. Kuna shati, kuna koti na kadhalika.

Hili ni duka la nguo linalouza nguo za aina na mitindo mbalimbali, nguo mingi zinaonekana kuwa ni za wanaume, kwa kuwa kuna picha pale na bango la kampuni ya 'MANIX' ambayo inayotengeneza nguo za wanaume.

Hili ni duka la mavazi. Linauza nguo za mitindo na aina tofauti kama vile marinda, sweta na kadhalika. Mavazi mengi yanaonekana kuwa ni ya wanawake. Kuna mavazi ya rangi ya samawati, rangi ya manjano, rangi ya chungwa na kadhalika.

Hapa kuna maonyesho ya shati, za mitindo na rangi tofauti. Kuna shati za samawati, shati za rangi ya zambarau, shati za rangi ya jivu, shati za waridi na kadhalika. Na inaonekana kuwa mauzo yale, yame, punguzwa, kwa kiwango cha asilimia hamsini na tano.

Hili ni duka la mavazi ya wanaume. Mavazi haya yako kwa maonyesho kama vile koti, shati na kadhalika. Na kuna yale yanaonyeshwa kwenye ile miundo ya wanadamu ya plastiki ambayo imevalishwa shati na suruali na moja limevalishwa koti na limeshika mkoba.

Sehemu hii ina rafu ambayo ni maonyesho ya mitindo mbalimbali ya maua, herini, mikufu, viatu, miwani na mikoba ya wanawake na kuna bango linaloonyesha tovuti ya www.accessorise.co.ke.

Kuna maonyesho ya viatu vya rangi na aina tofauti vya wanawake. Pia kuna mikufu na shanga zilizopangwa pale juu na nguo za aina tofauti zilizo kwenye hili duka.

Chumba hiki kina mataa mengi na mwangaza wenye kung'aa. Kina nguo tofauti zenye mitindo tofauti na pia kuna mikoba na miwani za mitindo mbalimbali na pia kuna herini na mikufu pale kwenye yale maonyesho.

Chumba hiki kinaonekana kuwa ni maonyesho ya nguo ama duka la nguo. Kuna nguo za aina tofauti tofauti kuna viatu , kuna shati , kuna koti ,kuna kofia na chumba hiki kina taa zinazong'aa taa mingi zinazong'aa.

Sehemu hii ina nguo za mitindo na rangi tofauti zinazonyeshwa. Kuna wanunuzi wanaangalia hizo nguo na kuna maonyesho pia ya bei ya zile nguo.

Nguo na mavazi ya aina na mitindo mbali mbali imeonyeshwa pale. Kuna shati kuna koti, kuna rinda ndogo za watoto na mikoba pia.

Kuna maonyesho ya bidhaa ama vifaa tofauti vya kujitia; vile vya urembo kuna bangili, kuna shanga, kuna pia marashi na nguo. Maonyesho haya yana mwangaza ulio tosha ndio yaonekane vizuri.

Chumba hiki kina nguo na mavazi ya aina na mitindo mbalimbali na rangi tofauti, kuna maonyesho yenye yanayoonyesha sehemu ya nguo za wanawake na kuna mhudumu aliyevaa shati nyeupe na chumba hiki kina mataa mengi.

Hili ni soko kubwa la magari, limo kwenye ukumbi mkubwa. Magari yanaonekana kuwa ya aina, miundo na kampuni tofauti, na pia rangi tofauti. Kuna gari jekundu, magari meupe, magari ya rangi ya manjano, magari ya kijivu na mengineyo. Pia kuna watu ambao wanayatazama na kuyanunua magari haya.

Gari hili la kifahari, ni la muundo wa zamani, ni la rangi ya kijivu na lina viti vya ngozi vya rangi nyeusi. Magurudumu ni ya rangi nyeusi na kahawia. Kando ya mlango, kuna kidari cha rangi ya kahawia.

Hili ni soko la magari la Rawa Auto kulingana na bango lililopachikwa kwenye gari la mbele. Kuna magari manne yanayoonekana kuegeshwa hapa mbele ya dirisha na moja kwenye mandhari nyuma, nyuma ya dirisha lile. Gari la mbele ni la aina ya Mercedes Benz darasa ya G na nambari ya usajili inaonekana kidogo kuwa nambari ishirini na mbili.

Hili ni duka ama maonyesho ya magari, kuna gari moja ya rangi ya kijivu ambayo imefunguliwa mlango. Nyingine imefunikwa pale kando, na hili jumba ama hili jengo ni la mabati ambalo limefunguka kila upande na pale kwenye mandhari nyuma kuna mabati.

Jumba hili linaonyesha soko ya magari. Kuna magari matatu; moja ni la rangi nyeupe, jingine ni la rangi nyekundu na jingine ni la rangi nyeusi. Na mbele ya magari haya ama kwenye mandhari nyuma, kuna kioo labda kinachotumika kama maonyesho.

Soko hili la magari linaonyesha magari ya aina tofauti mengi ni ya rangi nyeusi. Kuna magari matano yanaonekana pale na lililo mbele ni la aina ya Subaru nambari ya usajili ni KDB 802 R.

Gari hili jeupe limeegeshwa kwenye sehemu hii ambayo ina nyasi. Gari ni la nambari ya usajili KDR 963 V na linaonekana kuwa linaweza safirisha abiria. Kuna jumba pale nyuma ya gari na miti pia.

Gari hili la rangi nyeupe na aina ya Suzuki nambari ya usajili KDH 990Y, limeegeshwa kando ya ukuta na madirisha yake ya mbele yamefunguliwa na yale ya nyuma yamefungwa.

Sehemu hii ni soko la magari na kuna magari ya aina tofauti na rangi tofauti. Gari lililo pale mbele nila aina ya Subaru na lina nambari ya usajili KCE 982K na magari mengineo. Pale nyuma kuna gari nyeusi na gari la rangi ya kijivu.

Gari hili aina ya Hilux , ambalo ni gari kubwa ama lori ndogo la kubebea mizigo limeegeshwa kwenye sehemu hii ambayo ina nyasi, na ina miti pale kwenye mandhari nyuma na kule nyuma, kuna, mzee ambaye amevaa, nguo za rangi ya kijani.

Hili ni soko la magari sehemu hii inaonyesha gari tatu, moja ya rangi ya kahawia, na zingine mbili za rangi ya kijivu. Kuna muuzaji pale ambaye ako tayari kuwahudumia wateja na hili soko nila kampuni ya Hyundai.

Basi hili ndogo la rangi ya kijivu limeegeshwa mahali jangwani ni la aina ya Toyota HiAce na ni la Kampuni ya Leisure Deal Tours and Safaris kulingana na bango lililopachikwa pale kwenye mlango wa mbele kumaanisha linatumika kusafirisha watalii. Kwenye mandhari nyuma kuna miamba na mimea.

Soko hili la magari linaonyesha magari ya aina na rangi tofauti. Kuna magari matano yanayoonekana na watu ambao wanayatizama labda wakitaka kuyanunua, pale mbele kuna gari jeusi linalonyesha nambari ya usajili na kando yake kuna gari jingine la aina ya Honda na pia ni la rangi nyeusi.

Sehemu hii inaonyesha magari ya rangi nyeusi ambayo yameegeshwa pale. Gari lililombele pale ni la aina ya Subaru nambari ya usajili ni KDB 862J na kule kwenye mandhari nyuma kuna miti na majumba.

Hili ni gari jeupe la aina ya Honda , nambari ya usajili KCM 709K. Liko kwenye barabara limeegeshwa pale kando. Kwenye mandhari nyuma kuna mimea ya rangi ya kijani. Gari hili lina madirisha ya mbele ambayo yamefunguliwa na ya nyuma yamefungwa.

Kuna watu wawili hapa kwenye hili soko la magari na wanachunguza gari moja jeupe. Mmoja anaonekana kuwa anaonyesha mwenzake, ambapo gari hili linatumika kuwekewa mafuta. Na kuna gari jingine la rangi ya kijivu kwenye mandhari nyuma.

Sehemu hii inaonyesha upande wa ndani wa gari. Inaonyesha viti vya nyuma na viti vya mbele upande wa nyuma. Pale mbele tunaona mlango wa upande wa abiria umefunguliwa lakini mlango wa nyuma umefungwa. Gari hili pia lina mikeka ya plastiki inayozuilia uchafu wa abiria usiende kwenye gari na linaonekana kuwa safi.

Hili ni gari dogo jeupe aina ya Suzuki. Nambari ya usajili ni 'KDH 990J'. Limesimama kwenye barabara na kando ya barabara kuna miti upande mmoja na upande mwingine, miti na uzio mweupe wa jiwe.

Hili linaonekana kuwa ni gari lililobomolewa. Gari hili ni mzee na limebaki kile chuma cha nje ambacho ni cha rangi nyekundu. Kuna kiti kimoja pale cha dereva na kuna mtu ambaye anaonekana anafanyia hili gari ama hiki chuma kazi.

Hapa kuna watu wawili, mmoja ni mwanamke mwingine ni mwanaume. Wote wamevaa suti nyeusi. Wameshikilia karatasi linaloonekana kuwa ni makubaliano ama mkataba wa, uuzaji au ununzi wa gari, kwani kuna magari kule kwenye mandhari nyuma. Kuna gari jeupe pale.

Sehemu hii ya soko ina mkokoteni ulioegeshwa pale pamoja na magari matatu. Kando ya hii sehemu kuna vibanda ambavyo vinauza bidhaa tofauti kama vile ndizi, nyanya na kadhalika. Kunaonekana kuwa na wauzaji na wanunuzi pia na kando yake kuna jumba.

Hapa ni sokoni ambapo kuna wauzaji wanaouza bidhaa zao kwenye vibanda ama chini ya miavuli. Hizi bidhaa ni za aina tofauti kama vile vyakula na kadhalika. Wameketi kwenye pande mbili za njia na ambapo kuna wanunuzi wanapitia pale katikati kwenye ile njia, na pia kuna mtu ambaye amekalia matofali ya mawe.

Hapa ni sokoni ambapo wanauza vyakula vya aina mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu, dania , ndizi, viazi, mchicha na kadhalika. Kuna wanunuzi na wauzaji kwenye soko lile.

Hii ni sehemu ya sokoni ambayo inauza bidhaa tofauti haswa vyakula. Kuna pilipili hoho ya rangi ya kijani kibichi, kuna nyanya, kuna viazi, kuna mbaazi, kuna karoti na kadhalika.

Hiki soko ni la kuuzia maziwa, kuna maua ya rangi na aina tofauti kama vile maua meupe, ya rangi nyekundu, ya rangi ya manjano, ya rangi ya waridi na kadhalika na wauzaji ambao wamevaa kabuti za rangi ya samawati.

Hapa ni sokoni ambapo kunauziwa vyakula kama vile pilipili hoho, vitunguu, nyanya, viazi, mbaazi na kadhalika. Muuzaji ameketi pale anangoja wateja na kwenye mandhari nyuma kuna vibanda vingine vinavyouzia chakula na kuna wanunuzi na wauzaji pia.

Hapa ni sokoni na kuna vyakula vya aina nyingi na rangi mbalimbali ambavyo vimejazwa kwenye vikapu hizi. Kwenye mandhari nyuma kuna miavuli na vibanda vya rangi tofauti na pia kuna wauzaji na wanunuzi.

Hapa ni sokoni na kuna wauzaji ambao wanauza bidhaa zao tofauti haswa vyakula na matunda, kuna matunda kama vile machungwa, ndizi na vyakula kama viazi na kadhalika, na pia kuna wanunuzi kwenye sehemu hii, na inaonekana kuwa iko kando ya barabara.

Kuna kibanda ambacho kina matunda ya aina tofauti tofauti, kuna: mandizi, kuna machungwa, kuna matufaha, na parachichi, na nanasi, na pia kuna zile viazi vitamu pale na inaonekana kuwa mahali hapa ni sokoni.

Sehemu hii inaonyesha soko ya bidhaa tofauti tofauti haswa vyakula. Kuna viazi, kuna vitunguu na bidhaa nyinginezo. Zingine zinaonyesha bei. Kuna wauzaji na wanunuzi. Pale kwenye mandhari nyuma kuna lori ya rangi ya samawati na kuna jumba kubwa la rangi ya jivu na jani na nyeupe.

Sehemu hii tambarare ina miavuli mingi ya rangi tofauti na vyumba vikubwa vilivyo na paa za mabati zilizopinda, ina watu pia na kunaonekana kuwa ni soko.

Shanga aina mbalimbali zimepangwa pale kwenye hili duka. Shanga hizi ni za rangi tofauti tofauti na zimeundwa kwa miundo mbalimbali.

Hapa kuna, malenge ama boga maboga ya, aina tofauti. Kuna yale makubwa, ya rangi ya kijani imechanganywa na manjano na nyeupe hizi. Na kuna, haya madogo ya rangi ya, cream , yanayojulikana kama butternut .

Hapa kuna vibanda vilivyoundwa na mbao. Kuna mama amesimama, amevalia aproni ya rangi ya kijani kibichi na nyeupe na mwingine amemtizama ama ametizama kando. Na kuna bidhaa tofauti kama vile karoti na ndizi. Inaonekana kuwa ni sokoni.

Kuna viatu vya rangi na mtindo tofauti inayoonyeshwa. Viatu hivi vimeekelewa kwenye visanduku. Kuna viatu vya aina ya buti, kuna viatu vya michezo na pia kuna mnunuzi katika sehemu hii, anayeangalia bidhaa zinazo onyeshwa hapa.

Sehemu hii inaonyesha idadi ya watu wengi kama umati, na wengine ni wauzaji na wengine ni wanunuzi wa bidhaa tofauti tofauti zilizotandazwa kwenye ardhi na zingine ziko ndani ya mangunia.

Hizi ni nyumba za ghorofa za kukodisha. Jumba la kwanza ni la rangi ya chungwa na lina madirisha kumi na tanki ya maji ya rangi nyeusi pale kwenye paa. Jumba la pili limepakwa rangi ya samawati na nyumba zote zimezingirwa na uzio wa mawe.

Jumba hili la gorofa nila rangi nyeupe. Lina gorofa zinazoonekana kuwa ni tano hivi, na vitengo mbalimbali. Jumba hili linaonekana kuwa ni la upangaji, na kila mpangaji anaishi katika kitengo chake. Na limezinirawa na usio wa jiwe.

Sehemu hii inaonyesha majumba yaliyonjengwa kwenye mtindo sawia na rangi sawia ya rangi ya hudhurungi, yamezingirwa na uzio wa jiwe na kuna milango pia ya rangi ya hudhurungi, na mbele ya nyumba hizi kuna sehemu iliyo na nyasi.

Hili ni jumba la ghorofa la upangaji ambapo watu tofauti wanaisi pale pamoja. Pale kwenye paa kuna tenki la maji, na kuna miti, na pia kuna uzio wa mabati uliozingira nyumba hii.

Jumba hili la kifahari ni la rangi ya kijivu na waridi. Lina ngazi pale kwenye njia ya kuingia na kuna nyasi mbele ya jumba hili. Jumba hili ni ila gorofa na lina madirisha makubwa pia.

Jumba hili linaloonekana kuwa ni la kifahari. Limejengwa na matofali na lina madirisha makubwa. Ni la rangi ya kahawia na mbele ya jumba hilo kuna sehemu ambayo ina nyasi na limezingira na uzio wa jiwe na kando kuna majumba mengine ambayo yamejengwa kwa mtindo unaofanana na hili jumba.

Sehemu hii inaonekana kuwa na mjengo unaoendelezwa. Nguzo zimeanzishwa, zimejengwa na paa pia linaendelea kujengwa na pia kuna mimea ama maua pale mbele ya rangi ya manjano.

Hapa kuna majumba mawili ya ghorofa ambapo kando kunapita nyaya za umeme. Jumba lililo kwenye mandhari ya nyuma ni la three unit complex na kando yake kuna bango ambalo linaonyesha kuna vitengo kama vile maduka, maofisi na nyumba za kupanga na nambari za kuwasiliana na mwenye nyumba.

Jumba hili lina ghorofa nyingi na vitengo vingi. Linaonekana kuwa ni la kupanga ama la biashara. Kuna bango pale juu ambalo linatangaza kuwa kuna vitengo ambavyo viko vya kupanga na pia kuna duka pale kwenye lile jumba la Omega Mabati na kuna gari lililoegeshwa pale chini la rangi nyeupe.

Kuna bango lililopachikwa kwenye mti huu ambalo linaonyesha kuna nyumba tofauti za kupanga; za chumba kimoja, vyumba viwili, vyumba vitatau vya kulala. Na kuna nambari za simu pale ambayo itatumika na wateja watarajiwa, kutafuta hizi nyumba. Kwenye mandhari nyuma, kuna jumba kubwa la rangi nyeupe na kahawia ambalo ni la kupanga.

Sehemu hii ina majumba ya upangaji ambayo ina vitengo vya kupanga. La kwanza lililo karibu ni la rangi ya kahawia na la pili ni nyeupe.

Kando ya barabara hii kuna jumba la kudodisha la gorofa mbili na rangi ya zambarau na samawati, ambapo pia kuna bango la rangi nyekundu linaloonyesha kuna vitengo vya kukodisha, na kuna nambari ya kuwasiliana na wenye nyumba.

Jumba hili la ghorofa limetengenezwa na mawe, lina madirisha manne makubwa, limepakwa rangi ya chungwa na rangi nyeupe. Kando ya jumba hili kuna mimea na maua ya aina mbalimbali.

Kuna bango linalo onyesha huduma tofauti za magari kama vile kuosha magari, kuchunguza magari, kukarabati magari na pia kuna bango jingine linalo onyesha kuna ploti zinazouzwa na mabango haya yana nambari za simu za kupiga ukitaka huduma hizi.

Sehemu hii ya duka kuu ambayo inauza bidhaa mbalimbali inaonyesha aina tofauti ya karatasi shashi kama vile; Hanan na Velvex na pia inaonyesha vinywaji tofauti, maji ya sharubati. Kuna wanunuzi pale ambao wanaangalia bidhaa tofauti tofauti.

Sehemu hii ya duka kuu inaonyesha vyakula vya aina mbalimbali kama vile karoti, sukuma wiki, michicha, ndimu, vitunguu saumu, machungwa na tangawizi na pia kabichi na bei zake.

Sehemu hii ya duka kuu inatumika kuuzia: mikate, mayai na vitafunio vinginevyo. Kuna aina mbali mbali ya mikate pale na bei zake na vitafunio na bei zake na mayai na bei zake pia.

Duka kuu hili la Carrefour linaonyesha sehemu ya chakula cha mbwa. Kwenye rafu hizi kumepangwa chakula cha aina, kiwango na kampuni tofauti na pia bei zake zinaonyeshwa pale.

Sehemu hii ya duka kuu la Clean Shelf , inaonekana kuuza bidhaa mbalimbali za usafi, kwa mfano karatasi, shashi. Bidhaa za kusafisha masikio na kusafisha vidonda vya kampuni kama vile Dettol na hizi bidhaa zinaonyesha bei pia.

Duka kuu hili la Quickmart linaonyesha bidhaa tofauti zinazouzwa pale kama vile mikate, maziwa, mafuta na bei zake. Pia kuna wanunuzi kule mbele kwenye kaunta ambao wamemaliza kununua vitu vyao wanataka kuvilipia.

Sehemu hii ya duka kuu inaonyesha bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa hapa na bei zake, haswa matunda kama zile nanasi, tikiti maji, nanasi, pia kuna kibango ambacho kinaonyesha mahali njugu zinauzwa na vyakula vinginevyo.

Sehemu hii ya duka kuu la Quick Mart, inaonyesha aina tofauti ya, mikate, na bei, zake. Mikate hii, ni ya kiwango tofauti, pia kuna mabango yanayaoonyesha, kuna sehemu ambayo, wateja wanaezaketi labda, kukula chakula, ama, kujivinjari.

Hili ni duka kuu linalouza bidhaa tofauti. Sehemu hii ya hili duka inaonyesha vyakula mbalimbali kama vile; mikate, asali, njugu na karanga za aina tofauti. Kuna wahudumu ama wauzaji na wanunuzi ambao wanaangalia zile bidhaa.

Sehemu hii ya duka kuu inaonyesha mahali ambapo panauziwa sharubati za kampuni na aina mbali mbali kama vile Del Monte, GoFruit na Minute Maid na pande huu mwingine kuna mafuta. Pia kuna wanunuzi ambao wanatizama bidhaa hizi.

Duka kuu hili linaonyeshana bidhaa tofauti. Ni la Cleanshelf Fresh Market, kulingana na bango lililowekwa pale. Kuna bango jingine ambalo linaonyesha, bidhaa tofauti tofauti kama vile: maji, soda, sharubati, mikate ya vitafunio, na biskuti. Na tunaona kwenye duka, kuna bidhaa tofauti, na wahudumu.

Sehemu hii ya duka kuu ni friji ambayo inatumika kuonyesha na kuhifadhi maziwa ya aina tofauti na maziwa mala na maziwa lala ya kampuni tofauti kama vile: Ilara, Brookside na kadhalika. Pia inaonyesha bei ya maziwa haya.

Sehemu hii ya duka kuu inaonyesha nyama za aina tofauti na bei zake. Kuna mabango ambayo yana maelezo tofauti kama bei na nyama hizi hazijapikwa na zinaonyesha zimepakiwa kwenye barafu.

Sehemu ya duka kuu hili inauza aina tofauti za godoro. Godoro hizi ni za rangi tofauti: kuna za rangi ya kahawa, kuna za rangi nyekundu, kuna za rangi ya samawati na kila godoro inaonyesha bei yake na kampuni ambayo inatengeneza godoro hile.

Sehemu hii ya duka kuu hili inaonyesha friji ambalo lina sharubati na soda za aina mbali mbali kuna zingine za kampuni ya Delmonte, na zingine za kampuni ya Pick and Peel, na zingine za kampuni ya Coca Cola na kwenye mandhari nyuma kuna tanuri ya mikate ama sehemu ya kuuzia mikate.

Hili ni duka kubwa lililo na bidhaa tofauti. Hapa kuna soda za rangi tofauti na flava tofauti, kuna za rangi ya chungwa, rangi ya kijani kibichi na rangi nyeusi na pale kuna maonyesho ya bei, pale kando ya zile soda kuna maziwa ya aina tofauti tofauti.

Sehemu hii ya duka kuu inauziwa vyakula vya aina tofauti. Kuna vitunguu, viazi tamu, mihogo, mboga, kabichi pale, pia kuna bidhaa nyinginezo kama maji. Mle mandhari nyuma kuna wauzaji na wanunuzi na pia bei zimeonyeshwa pale.

Hili ni duka kubwa, linalouza bidhaa tofauti tofauti. Kuna mikate ya aina mbalimbali iliyopangwa hapo, kulingana na uzani na bei, na kuna pia maonyesho ya bidhaa nyinginezo kama nafaka, keki na bidhaa za maziwa.

Sehemu hii ni duka inayouza bidhaa za plastiki. Kuna bakuli, kuna vikombe, kuna sahani ,kuna trei, kuna faneli na bidhaa nyinginezo. Kuna wanunuzi wawili wanao angalia bidhaa tofauti, na wanatumia troli ya chuma kubeba bidhaa hizo.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti, pale kumepangwa pakiti kadhaa za karatasi, shashi ya kampuni ya Tena, na sabuni. Pale nyuma kwenye rafu kuna vinywaji mbalimbali, kuna maji, kuna sharubati, kuna maziwa, kuna pia vitafunio na maelezo ya bei zao pia zimepangwa pale.

Kuna vinywaji ama sharubati za aina mbalimbali na soda zilizopangwa pale kwenye rafu na kuna maelezo ya bei ya hizi bidhaa na pale juu kuna kamera ya CCTV.